Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea ya saladi inakua kwenye rafu zenye viwango mbalimbali. Safu za mimea ya kijani kibichi imepangwa vizuri kwenye vibeta vyeupe huku bidhaa za kukuza mimea zikiwa zimewekwa juu ya kila safu ili kutoa mwanga unaohitajika kwa ukuaji. Mfumo huu unaashiria kilimo endelevu na cha ndani ambacho kinatumia nafasi vizuri.

Kuna reki tatu ya mabomba meusi ya plastiki yaliyowekwa kwa mpangilio wa kupandia mimea. Kila bomba lina mashimo yaliyopandwa mimea midogo labda ni mboga. Mfumo huu unaonekana kuwa wa hydrophonics . Kuna njoo ya njano chini ambayo huenda ni sehemu ya mzunguko wa maji.

Kilimo bila udongo uliowekwa kwenye chombo cha plastiki cha rangi ya bluu. Chombo hicho kina matundu kadhaa na kila tundu lina mimea midogo iliyopondwa kwenye vikapu maalumu, huku mizizi ikiwa imeloweka kwenye maji yenye virutubisho ndani ya chombo. Mifumo kama hii hutumika kukuza mimea kwa kutumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Kilimo cha kisasa kinachoitwa kilimo cha maji. Mimea imepandwa kwenye mirija ya plastiki yenye mashimo maalum. Badala ya kutumia udongo, mimea hupokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mirija hiyo. Hii ni teknolojia ya kilimo bila udongo. Njia hii hutumika hasa maeneo yenye nafasi ndogo isiyofaa kwa kilimo cha kawaida.

Bustani ndogo ya mboga iliyotengenezwa kwa mfumo wa bomba la plastiki, unaotumika kwa kilimo cha maji. Kuna mimea aina ya kijani na nyekundu inayokua kwa safu mbili tofauti juu ya bomba hilo lillilosimamishwa kwa miguu minne. Chini ya mfumo huu, kuna chombo cha plastiki cha njano ambacho kinaweza kuwa na maji. Inaonyesha mfano wa ubunifu wa bustani ya kisasa isiyotumia udongo, inayofaa kwa maeneo yenye nafa..

Kuna mitungi ya plastiki meusi yenye maji. Ndani ya kila chombo kuna mboga za majani zilizopandwa juu ya vipande vya povu. Mabomba ya plastiki ya buluu yanaonekana kuhusika katika usambazaji wa maji. Hakuna mchanga unaoonekana ikionyesha wazi kuwa ni mfumo wa kilimo kisichotumia udongo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo ya lettuce inakua katika mabomba meupe. Mimea imepangwa kwa mistari miwili inayoonekana vizuri na mabomba mengine yanaonekana nyuma yakiendelea kwa umbali. Udongo hauonekani kwani mimea inakua na kutumia maji na virutubisho. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa kutosha kwa mimea kukua. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi pengine udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo bila udongo unaonekana hapa. Mimea ya mboga aina ya lettuce yenye majani mabichi na yaliyochangamka imepandwa kwa mistari iliyonyooka ya mabomba mapana meupe. Mimea hii inakua vizuri sana ikitokeza kutoka kwenye matundu yaliyopangwa kwa utaratibu. Mirija myembamba myeusi inaonekana ikiunganisha mabomba ambayo huenda inatumika kusafirisha maji. Mazingira ya ndani yanaonyesha teknolojia ya kilimo.

Shamba la mimea michanga lililo funikwa na wavu wa kivuli ili kudhibiti mwanga wa jua. Mimea ina majani ya kijani kibichi na imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo. Kuna mtu mmoja aliyevaa mavazi ya buluu akifanya kazi shambani. Nyuma kuna majengo ya miti huku anga ikiwa ya mawingu nyepesi.

Trekta la kisasa likifanya kazi shambani. Limeunganishwa na kifaa cha kulima na kupalilia na linapita kati ya mistari ya mimea ya kijani iliyopangwa kwa usawa. Shamba linaonekana kuwa limelimwa vizuri kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha mashine.

Rundo kubwa la vitunguu likiwa limetawanyika ardhini. Vimegawanyika katika makundi mawili tofauti ya rangi. Upande wa kushoto kuna vitunguu vya rangi ya kahawia nyeupe huku upande wa kulia kukiwa na vitungu vya rangi nyekundu. Mtu mmoja ambaye sehemu yake ya chini tu ya mwili na mikono inaonekana amepiga magoti katikati ya rundo hilo akionekana kuchagua.

Ng'ombe wa maziwa waliowekwa katika banda maalum la kisasa la mifugo. Ni wa aina ya friesian ambao wamefungwa kwa ajili ya maziwa. Wamefungwa kwa mistari ndani ya banda la kisasa lenye paa la nguzo za chuma. Kila ng'ombe amefungwa kwenye nafasi yake binafsi. Sakafu ya banda linaonekana kuwa safi na imetengenezwa.

Shamba la mboga lenye mimea ya kijani kibichi inayopandwa kwenye ndani ya chumba maalum cha kilimo chenye paa la plastiki. Sehemu kubwa imejaa mimea ya kijani kibichi hasa mboga aina ya sukuma wiki. Kule nyuma kuna mtu alievaa kofia kubwa ya jua buti ya njano na fulana nyekundu akifanya kazi ya kulima. Muundo wa chuma unaonekana juu unaashiria kuwa ni eneo.

Mkulima akiwa amevaa nguo za kawaida na kubeba mkoba mgongoni anatembea katika shamba la mahindi lililoota vizuri. Anaonekana akipita kwenye njia nyembamba iliyoko katikati ya mimea ya mahindi huku majani mabichi ya mahindi yakionekana pande zote mbili. Kwa mbali miti na vichaka vingine vinaonekana vikionyesha mazingira ya kilimo.

Watu wakifanya kazi shambani. Wako kwenye shamba la mboga hasa kabichi na wanaonekana wakichuna na kuangalia mimea kwa karibu. Wameinama wakifanya kazi kwa mikono. Mazingira yanaonyesha eneo la shambani lenye mimea mingi na hali ya hewa nzuri.

Shamba la kisasa la kilimo cha ndani. Mimea imepangwa kwa mistari iliyopangwa vizuri ikiwa imefunikwa na plastiki maalum kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu. Mimea inaonekana kuwa ya mboga na matunda na ina afya nzuri ikiwa katika hatua ya ukuaji.

Watu wawili wakiwa ndani ya nyumba ya plastiki ya kilimo. Wakiwa katikati ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea hiyo inaonekana kuwa mboga mboga huenda ni pilipili hoho. Mmoja wa wanaume anaonekana kuwa mtaalamu, kwani anaonyesha kwa kidole upande wa mimea. Ina mwangaza mwingi na asili ulio.

Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau, vikiwa vimekusanywa mahali pamoja. Kwa mbele kuna kreti ya plastiki ya rangi ya blue iliyojaa vitunguu, na pembeni kuna mkono wa mtu aliyeshika vitunguu. Sehemu ya nyuma imejaa vitunguu vilivyomwagwa kwenye uso wa chini.

Wafanyikazi katika kiwanda cha kuchakata maua. Eneo hili linaonekana kuwa ni sehemu ya shughuli ya kilimo biashara hasa usindikizaji na ufungaji wa maua kwa ajili ya kuuza sokoni. Wamevalia sare zenye jina na nembo ya kampuni Flamingo Horticulture. Meza zimejaa maua ya aina mbalimbali. Mandhari inaonyesha eneo la ndani ya kiwanda.

Banda la kuku wa kisasa walioko kwenye mfumo wa ufugaji wa ndani. Wengi wa rangi ya kahawia wanaonekana wamejaza katika eneo ndogo. Katika banda hili kuna vyombo vya kulishia na kunyweshea maji vilivyo juu ya sakafu. Kuna pia vizimba vya kutagia ambavyo vinaonekana upande wa nyuma wa banda. Muundo wa banda ni wa mbao na...

Shamba kubwa la kabeji zilizopadwa kwa safu defu na zilizonyooka. Mimea ya kabeji ni michanga na inaonekana yenye afya ikiwa na majani mabichi mepesi na udogo unaonekana kuwa wenye rotuba. Kwa mbali milima na miti inaonekana chini ya anga lenye mawigu likionyesha mazigira ya mashabani yenye uzalishaji wa mazao.

Shamba la mananasi. Mimea ya mananasi imepangwa kwa mistari wake na kila mmea una tunda la nanasi lililokoma. Majani ya mananasi ni marefu na yana ncha kali yanaelekea juu. Mandhari ni ya mashambani yenye mchanga na kwa mbali kuna miti inayoonyesha kuwa eneo hilo lina mazingira ya kijani.

Banda kubwa la kuku wa kisasa wa mayai na nyama waliowekwa kwa wingi ndani ya jengo refu la kisasa. Wote ni weupe na wamejaa katika sehemu ya sakafu, wakizunguka na kula kutoka kwa vifaa vya kulishia vya plastiki vyeupe na vya kijivu. Mabomba ya maji na vifaa vya kulishia vimewekwa kwa mstari mirefu katikati ya banda, vikiwa mikafu ya urefu.

Shamba linalomwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji, kuna mashamba ya mimea yenye majani ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa mistari katika mstari huu wa mimea kuna mifereji midogo yenye maji yanayotiririka, pembeni kuna majembe mawili yaliyosimama kwenye udongo mifereji inaonekana kufunikwa na baadhi ya mifuko ya na plastiki.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa na mabomba meusi yaliyolala chini yakipitishwa katikati ya mimea ya strawberry yenye majani mabichi na matunda machache yaliyoanza kuiva. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Shamba la mimea midogo linalomwagiliwa kwa kutumia mfumo wa mwagilia juu kwa njia ya vipembe. Kuna pomba kubwa lililowekwa katikati ya mistari ya mimea na kutoka kwenye pomba hilo kuna vipembe linalorusha maji juu kwa mitindo wa mvua. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani enye miti ya msituni kwenye mbali na udongo ya shamba inaonekana kuwa na rutuba.

Bustani ya mboga inayotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba kubwa la plastiki likiwa limesambaza mabomba madogo ya umwagiliaji. Haya madogo yana mashimo madogo yanayotoa maji kidogo kidogo moja kwa moja.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone kwenye shamba. Mimea michanga imemea kwenye udongo uliokavu na maji yanaonekana yakitiririka moja kwa moja kwenye mizizi kupitia bomba jeusi la umwagiliaji. Huu ni mfumo bora wa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha moja kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji kwenye shamba, kuna bomba kubwa la maji lililowazi likiendesha sprinkler inayonyunyizia maji kwa mimea. Imepandwa kwa mistari yenye udongo ulioandaliwa vizuri. Mimea inaonekana kuwa ya kijani kibichi, ikiashiria afya nzuri ya mazao. Hali ni ya mchana na ni tulivu na umwagiliaji huu unaonyesha teknolojia ya kisasa ya kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo, likiwa na mistari mirefu ya mimea midogo na mimea inayochipuka. Kati ya mistari hio kuna mifereji iliyojaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Shamba limenyweshwa maji hivi karibuni udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na mazingira yanaonekana kuwa wazi na tambarare inatoa taswira ya shughuli ya kilimo na matumizi ya maji katika uzalishaji wa mazao.

Shamba lililolimwa kwa mistari mimea ikiwa imepandwa vizuri katika safu. Mabomba meupe na meusi ya plastiki yamewekwa chini yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mashina ya mimea. Kuna mvuke wa maji unaoonekana juu ya mimea kuashiria kwambamaji yananyunyizwa. Maji yanaonekana kutiririka taratibu kwenye udongo.

Shamba linaonekana limepaliliwa vizuri na lina udongo mwekundu unaoashiria rotuba. Kuna mifumo ya mabomba ya umwagiliaji iliyonyooka katika mistari. Upande wa kushoto kuna mti mkubwa ambao haujaondolewa wakati wa kuandaa shamba. Mandhari yanaonyesha eneo la mashambani kame au la jangwa.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa lina mimea midogo michanga labda maharagwe au mazao mengine kwa jamii ya kunde. Katikati ya shamba kuna mfumo wa unyunyuziaji maji unaonekana ukinyunyiza maji kwa nguvu na miale ya maji ikionekana wazi hewani. Ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha kuwa umwagiliaji unafanyika. Mandhari ya mbali inaonyesha ukungu ikipita mwonekano wa asubuhi baada ya mvua. Inaonekana ni eneo la kilimo.

Mmea mdogo wa kijani kibichi uliopandwa kwenye udongo ukinywesha maji kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, bomba nyeusi la umwagiliaji una pita karibu na mimea na tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye bomba hilo likielekea kwenye mzizi wa mimea. Udongo una onekana kuwa mkavu kidogo na kuna mimea mingine kwa umbali iliofifia. Kuna sisitizo muhimu wa umwagiliaji sahihi.

Shamba kubwa lililolima vizuri yenye safu ndefu za mimea ya kijani kibiji iliyopandwa kwenye udongo umekondoo. Mimea hiyo inaonekana kukuwa kwa afya nimepanga kwa utaratibu. Ikionyesha mbinu za kilimo zenye tija. Kuna mistari ya umwagiliaji wa matoni inayoonekana kando kando ya safu za mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Mandhari ya nyuma yanaendelea na mashamba mengine.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi karibu na mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kila mmea unaonekana kuwa na kiunganishi kidogo cha rangi ya machungwa ambacho kinatoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi. Majani ya mimea ambayo yanaonekana kwa mchicha ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yenye afya. Mfumo huu unaonyesha mbinu za kilimo ya kisasa na ufanisi wa matumizi ya maji.

Bustani iliyolimwa vizuri ikiwa na mimea midogo michanga iliyopangwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kwa mweusi na wenye rotuba. Kando ya mistari ya mimea kuna mabomba membamba ya mfumo wa umwagiliaji. Yakihakikisha mimea inapata maji ya kutosha, sehemu zingine za udongo zimefunikwa na karatasi nyeupe, labda kwa ajili ya kuhifadhi unyevunyevu. Inatoa hisia ya kilimo cha kisasa na utunzaji wa mimea.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mashimo ya kilimo yaliyopangwa kwa mstari kwenye udongo mwekundu. Kila mstari una bomba la umwagiliaji wa matone. Mbele ya picha kuna mfumo wa mabomba makuu yenye vifuve vya kufunga na kufungua. Hii inaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo.